Mtoa huduma wa afya aliyevaa miwani na barakoa, akiwa anamjulia hali mtoto mdogo aliye lazwa hospitalini.

Watu mbalimbali jinsia ya kike na jinsia ya kiume, wakiwa na furaha na kushangilia kuhusiana na elimu waliyo ipata kuhusu afya ya akili.

Mti unaotumika kutengenezea dawa za asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, sugu na ya kawaida.